Elimu ya watu wazima hutolewa kwa watu wa jinsia zote wakike pamoja na wakiume. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wakipewa maelezo kuhusiana na matumizi ya vifaa mbalimbali, na mkufunzi wao hivyo kuwaongezea weledi na ufaulu katika jitihada za kusoma kwao.

Watu wazima wakike pamoja na wa kiume, ambao wana umri kuanzia zaidi ya miaka kumi, na nane wakiwa katika darasa maalumu na kufanya majadiliano ya kile ambacho wameshafundishwa darasani na mkufunzi wao, hivyo kuwaongezea ujuzi zaidi na uelewa katika yale ambayo waliofundishwa.

Watu mbalimbali wenye umri zaidi ya miaka kumi na nane na kuendelea wakiwa katika mkusanyiko wenye watu wengi, wakipewa maelekezo kuhusiana na fursa mbalimbali za maisha ,watu wazima hupewa maelezo mbalimbali kuhusiana na vitu kama vile mazingira ,fursa za biashara na malezi kwa watoto.

Chumba kikubwa cha darasa chenye milango pamoja na madirisha, chumba hicho kimepakwa rangi ya kijani pamoja na rangi ya maziwa, Walimu pamoja na mwanafunzi wakiwa eneo la mbele ya ubao wakitoa maelekezo kwa wanafunzi wengine kutokana na kile ambacho mwanafunzi huyo amekielewa; njia hii husaidia watu kujifunza na kuelewa zaidi.

Elimu kwa watu wazima imekua ni msaada na kimbilio la watu wengi, maana serikali imekuwa kipaumbele kutoa elimu kwa watu wazima kuhusiana na shughuli mbalimbali, kama vile maendeleo ya jamii pamoja na shughuli za kibiashara.

Mkufunzi akiwa mbele ya wanafunzi ambao ni watu wazima wakijihusisha na elimu ya watu wazima katika chumba maalumu ambacho kimewekwa michoro pamoja na maandishi mbalimbali, ili kuhakikisha kuwa wazazi hao wanapata elimu na ujuzi kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo wanayasoma.

Mwalimu akiwa mbele ya wazazi pamoja na walezi, akikagua na kuangalia namna wanavyofanya kazi zao pamoja na mafunzo yao darasani. Hivyo elimu ya watu wazima imekuwa ni msaada na mkombozi mkubwa wa maisha, pamoja na maendeleo ya watu ambao hawakupata elimu.

Kikundi kikubwa cha watu waliopo katika chumba maalumu wakiwa wamekaa katika mpangilio maalumu, chumba hiko kimezungushiwa mifumo mbalimbali ya umeme pamoja na taa, ambazo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ujifunzaji na usomaji.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa katika darasa maalumu, ambapo darasa hilo lina madirisha pamoja na milango, pia kuna mkufunzi mkubwa ambaye anawafundisha wazazi hawa wapate kujua kusoma na kuandika. Hivyo kuwasaidia kufanya shughuli mbalimbali za kibiashara pamoja na mazungumzo na watu baada ya kujua lugha vizuri.

Watu wazima wenye asili ya umasai wakiwa katika chumba maalumu na kujifunza shughuli mbalimbali za ushonaji wa nguo. Watu hawa wamevaa nguo za kupendeza wakiwa na nyuso za kutabasamu na furaha, wakionekana kufurahia mafunzo yanavyoendelea.

Mdada akiwa na kikapu maalumu cha kusukwa, akitembelea maeneo ya maduka ya uuzaji wa vitabu mbalimbali, ambapo wanafunzi pamoja na walimu au watu wengine, huja kununua vifaa hivyo pamoja na vitabu hivyo vya vinavyojisomea au kutumia katika kufundishia.

Eneno la shule ya msingi ambalo lina vifaa mbalimbali vya michezo, ambapo wanafunzi wengi hupenda maeneo ambayo yanakuwa na mfumo wa kisasa wa kujifunza na kufundishaji, ambapo walipenda kuonesha michezo mbalimbali kwa wanafunzi.

Mwalimu wa kike akiwa katika eneo la wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi akifanya ukaguzi na kuangalia maendeleo ya wanafunzi hao. Darasa hili limepambwa na picha mbalimbali za vichekesho, ambapo wanafunzi wengi huvutiwa wakizitazama.

Eneo la shule ya msingi ambapo elimu ya kusoma kupendelea kutengeneza mikamba mbalimbali za michezo, ambavyo wanafunzi hao katika shughuli za usomaji na wajifunze hivyo basi maeneo mengi ya shule za msingi kutengeneza vifaa mbalimbali vya michezo ya kisasa, ili kuhakikisha wanafunzi wanavutiwa kwenye shule.

Bembea za rangi ya kijani, ya bluu pamoja na rangi ya machungwa, ambazo zimewekwa katika maeneo ya shule kuwavutia wanafunzi wa elimu ya chekechea, kufanya masomo yao katika maeneo hayo. Michezo huwavutia wanafunzi na kuwajengea uaminifu, kuzoeana na ujasiri.

Sehemu ya ndani ya shule ambayo imepambwa na bembea pamoja na vifaa mbalimbali vya michezo kwa ajili ya watoto. Watoto wa shule ya msingi huvutiwa sana na maeneo kama haya, hivyo wazazi wengi hupendelea kuwaleta watoto wao katika shule ambazo zina vifaa mbalimbali vya michezo, ambavyo michezo huwasadia wanafunzi kujenga uhusiano mzuri pamoja na kujiamini.

Enoe linalozunguka maeneo ya shule ambapo shule hiyo imezungukwa na miti mingi na mizuri pamoja na nyasi ambapo wanafunzi hufanya michezo yao mbalimbali, pia kuna bembea ya kisasa ambayo wanafunzi wengi hupenda kutumia katika shughuli za michezo muda wa mapumziko hivyo wanafunzi wa shule za msingi hupenda kufanya michezo ili kuongeza ujasiri, ujuzi na kushirikiana na wanafunzi wenzao.

Eneo la shule ambalo limezungukwa na miti mbalimbali inayovutia na viunga viliyo tengenezwa vizuri kwa maua mbalimbali ambayo hukatiwa na kuwekwa katika mpangilio maalum. Wanafunzi wengi wa shule za msingi hukendelea michezo wakati wa mapumziko ili wapate muda wa kuongeza ujasiri zaidi katika elimu yao.

Kitabu cha wanafunzi wa levo ya elimu ya shule ya msingi ambacho kimewekwa picha mbalimbali za kuvutia, ambapo picha hizo huwasaidia wanafunzi wadogowadogo wa elimu ya shule ya msingi kupata kuelewa zaidi kile ambacho kimeandikwa; pia huwavutia wanafunzi katika kusoma vitabu hivyo.

Wanafunzi wengi wa shule ya msingi hupenda kujifunza kwa michoro pamoja na picha, ambapo vitabu vingi vya elimu ya shule ya msingi vimetengenezwa katika mfumo wa michoro ili kuwavutia wanafunzi hvyo kuweza kuongeza uvutio wa wanafunzi kujifunza na kuelewa zaidi katika somo yao.

Wanafunzi wa shule za msingi hupenda kujifunza na kuelewa zaidi kwa mfumo wa michoro pamoja na picha, hivyo walimu wengi hupenda kutumia mifumo ya michoro na picha ili kuhakikisha wanafunzi wao wanaelewa vizuri yale ambayo wanayafundisha darasani.

Eneo la shule ya msingi ambapo limepambwa vizuri. Madarasa pamoja na maeneo ya maua pamoja na viunga, ambapo wanafunzi hufanya usafi ili kuhakikisha mazingira hayo yanakua safi na salama ili kuepusha magonjwa na uchafuzi wa mazingira.

Mafaili mbali mbali ambayo yana rangi nyeusi, rangi ya bluu pamoja na rangi ya kijani ambazo hutumika kwa ajili ya kutunzia taarifa mbali mbali kama vile mitihani pamoja na barua ambazo walimu pamoja na wanafunzi hutumia katika maswala mbali mbali kujifunzia.

Mwalimu wa kike akiwa na wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia mavazi mazuri na ya kupendeza ya rangi ya njano pamoja na rangi ya bluu, wakiwa katika darasa ambalo lina samani ya meza pamoja na viti wakipewa elimu kuhusiana na vitu mbalimbali.

Mwalimu wa kike akiwa katika darasa la watoto wa shule ya msingi na kuwafundisha kwa umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha wanafunzi hao wanaelewa na kupata ujuzi kuhusiana na kile ambacho anakifundisha. Mwalimu huyu anaonyesha kuwa anafundisha na somo la hesabu hivyo wanafunzi huvutiwa na ukufunzi wake katika darasa hilo.

Darasa zuri lililopangwa na viti pamoja na meza vya kisasa; zaidi pia, katika darasa hilo kuna umeme pamoja na ubao mzuri wenye rangi nyeusi ambao hutumika kwa ajili ya kujifunzia kwa wanafunzi. Hivyo, walimu pia hubandika picha mbalimbali pamoja na michoro mbalimbali pembeni mwa darasa hilo ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi kuhusiana na vitu mbalimbali.

Eneo kubwa la shule ya msingi ambalo limepandwa maua katika mpangilio maalumu na wa kuvutia sana. Madarasa ya shule ya msingi hupambwa na picha mbalimbali pamoja na michoro ambayo huwavutia wanafunzi katika shughuli zao za usomaji.

Madarasa mengi ya shule za msingi hutengenezwa, katika mifumo ambayo kuhakikisha wanafunzi wanakuwa salama, na ya kuvutia wanafunzi katika kujifunza. Hivyo basi serikali imekuwa na kipaumbele cha kukarabati shule, pamoja na mazingira ya kujifunza kwa wanafunzi wengi.

Eneo la kabati ambalo lipo katika ofisi maalumu ambapo hutumika kwa ajili ya kutunzia taarifa mbalimbali zinazowahusu walimu na wanafunzi ili zisiharibiwe na wadudu pamoja na mchwa, hivyo taarifa hizo zimepangwa katika mfumo maalumu na kutunzwa kwa ajili ya maendeleo ya shule.

Mwalimu wa kiume, aliyevalia suti nyeusi na miwani, ambaye anatoa maelekezo kutokana na kwenye mchoro unaoonesha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa binadamu. Mifumo hii ya ufundishaji kwa kutumia vifaa mbalimbali imekuwa ni mchango mkubwa katika maendeleo ya sayansi na uelewa mkubwa wa wanafunzi.

Wanafunzi wakiwa katika eneo la maktaba na kuchambua vitabu mbalimbali ambavyo wanahitaji kuvisoma, hivyo kuwaongezea ujuzi zaidi na uelewa katika mambo ambayo wanayofundishwa darasani ambapo shule nyingi za sekondari zina maktaba nzuri na za kuvutia ambazo mafunzo zaidi katika masomo yao.

Kitabu ambacho hutumiwa na wanafunzi pamoja na walimu wa shule ya sekondari, ambapo wanafunzi wa kidato cha tatu hutumia kitabu hichi na kusoma kemia kuhusiana na mada mbalimbali, na kuwezakujibu vizuri mitihani yao mara baada ya kumaliza mitihani yao ya "form four".

Chumba maalumu cha bweni, ambapo kuna kitanda, meza, viti pamoja na magodoro, ambayo wanafunzi hutumia kwa ajili ya kulalia, pia muda mwingine meza na viti hutumika kwa ajili ya kujisomea wakati wa usiku.

Maabara ya mifumo ya kisasa zaidi, ambayo imetengenezwa kusambaza mifumo ya maji, ambapo wanafunzi huruhusiwa kufanya mazoezi mbalimbali pamoja na majaribio mbalimbali ya kisayansi, ili kuhakikisha wanakuwa na uelewa wa hali ya juu zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari waliovalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeupe pamoja na buluu wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia mitihani, wanafunzi hawa wakionyesha hali ya kujituma na kukazana ili kufaulu masomo yao.

Walimu pamoja na wanafunzi katika chumba maalumu cha kufanyia mitihani; ambapo walimu hao wanajihusisha na shughuli ya usimamizi wa mitihani kwa wanafunzi, ili kuhakikisha hakuna udanganyifu wa aina yoyote, ili kuhakikisha wanafunzi wanaendelea katika "level", nyingine za elimu.

Chumba maalumu chenye hewa na kutosha na eneo kubwa, chumba hicho kimepitishwa mifumo ya umeme ambayo huwasaidia wanafunzi kusoma nyakati zote za mchana na usiku, viti vikiwa vimepangwa vizuri pamoja na meza ambapo wanafunzi hukaa na kujadiliana vitu mbalimbali ambavyo wanavyofundishwa madarasa.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyeko katika ofisi maalumu na kufanya shughuli ya usahishaji wa madaftari ya wanafunzi kutokana na kazi ambayo aliwapatia, wanafunzi wa sekondari huitaji kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi; ili kuhakikisha wanakuwa na uelewa wa hali ya juu na kutunza majukumu yao kwa wakati.

Eneo la sekondari ambapo wanafunzi wameanika nguo mbalimbali kama vile masweta, mashati pamoja na suruali, ambapo nguo hizo zimeanikwa maeneo ya mabwenini, ambako wanafunzi wanatumia kwa ajili ya kulala mara baada ya kumaliza muda wao wa masomo.

Walimu was sekondari wabkiume waliovalia mavazi ya kujikinga na baridi, wakiwa katika enwo la shule ambapo linajiendesha na shughuli za mitihani ,walimu hao wakikagua mitihani hiyo kama iko salama na kuifunga vizuri ili kuhakikisha mahali salama.

Eneo la bweni la shule ya sekondari ambalo limepangwa vitanda pamoja na magodoro katika mpangilio maalumu na nadhifu; ambapo wanafunzi huja kujipumzisha baada ya vipindi. Hivyo wanafunzi wengi wa sekondari hushauriwa kuishi maeneo ya bwenini ili kupunguza usumbufu wa kutembea, pia kuongeza muda mwingi wa kusoma nyakati za usiku.

Eneo la shule ya sekondari ambalo lina madarasa mengi na yenye mfumo wa kisasa, ambapo madarasa hayo yamewekewa madirisha makubwa ilikuhakikisha hewa ya kutosha inaingia na waelewe vizuri wakiwa darasani katika maeneo hayo, kuna sehemu ya wanafunzi wanatumia kukaa mda baada ya masomo au wakati wa masomo au mapumziko.

Kitabu cha mwanafunzi ambacho kina picha ya daktari pamoja na mgonjwa, wakifanya mahojiano namna ya kugundua magonjwa ambayo yanawasumbua watu, hivyo wanafunzi kushauriwa kusoma masomo ya sayansi, ili kuhakikisha wanatunza mazingira na kutunza afya.

Eneo maalum ambalo lina shelfu za kutosha ambapo vitabu vya aina mbalimbali hivyo walimu pamoja na wanafunzi hutumia vitabu hivi katika swala zima la kujifunza na kusoma elimu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamekelia meza pamoja na viti vyao kwa ustaarabu na hali nzuri ya hekima, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao kwa umakini wa hali ya juu ili wapate ujuzi wa kile ambacho mwalimu wao anawafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakike pamoja na wakiume wakiwa na vifaa vyao ambavyo ni kompyuta kwa ajili ya kusomea, wakiwa nyuma na wasimamizi pamoja na walimu wao wakiangalia namna wanavyo endelea na masomo yao baada ya kuwaelekeza na kufwata maelekezo ili wapate kufanya kazi hiyo katika uhalali na uhakika wa hali ya juu.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakikusanywa kwa pamoja na kufundishwa kwa jopo kubwa la wanafunzi kutokana na wingi wa wanafunzi wa elimu ya juu, maeneo mengi ya vyuo hutumia madarasa makubwa kuhakikisha wanafunzi wengi wanaingia darasani na kupata uelewa na elimu kuhusiana na yale ambayo wanafundishwa kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya juu pamoja na vyuo vikuu, hupendelea kutumia muda wao mwingi kufanya majadiliano kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo wamekuwa wamejifunza katika madarasa, hivyo wanafunzi hawa sita wa kike pamoja na kiume wakiwa pamoja na kompyuta mpakato, akifanya majadiliano ya vile vitu ambavyo wamekwisha kujifunza ili kuongeza kuelewa zaidi.

Mhadhiri wa kike akiwa katika ofisi, ambayo ina vifaa mbalimbali pamoja na taarifa mbalimbali za wanafunzi, akiwa katika ofisi hiyo na kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na maendeleo ya chuo katika chumba hicho. Ambapo wanafunzi wenye shida mbalimbali pamoja na masuala mbalimbali ya kuhusiana na elimu ya wanafunzi, katika chuo hicho hufanywa katika ofisi yake.

Wanafunzi wa kike pamoja na wa kiume, wa elimu ya juu pamoja na vyuo vya kati, wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia mitihani, wakifanya mitihani na kuhakikisha kuwa wanafaulu vizuri mara baada ya kufanya mitihani hiyo. Vyumba hivi ni aina katika mifumo ya kisasa kuhakikisha wanafunzi wanakuwa salama bila kufanya udanganyifu.

Wanafunzi wa elimu ya juu, ambao hufaamika kama chuo kikuu wakiwa katika maeneo ya madrasa na kupewa taarifa pamoja na maelekezo kuhusiana na vitu mbalimbali, ambavyo wanapaswa kulisoma hivyo mkufunzi akiwa mbele ya wanafunzi hao, wanapatikana maalum na kupewa maelekezo namna gani ya kuenenda wakiwa katika mazingira hakuna kufanya kazi kutokana na somo.

Wanafunzi wa chuo kikuu pamoja na vyuo vya kati wakiwa katika chumba maalumu cha semina na kupewa maelekezo mbalimbali kuhusiana shughuli mbalimbali ambazo wanaweza kuzifanya wakiwa chuo; kuhusiana na masomo yao.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wa kike pamoja na wa kiume wakiwa na kompyuta mpakato katika maeneo ya vimbweta, na kufanya majadiliano ya vitu mbalimbali ambavyo wanakuwa wakijifunza kila siku katika maeneo ya darasa, hivyo kuwawezesha kufaulu na kuongeza uelewa kwa wanafunzi hao mara baada ya kusoma darasani na kuja kujadili huku.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa wamevalia kamba zao za vitambulisho, wakiwa katika chumba maalumu na kufanya majadiliano kuhusu vitu mbalimbali ambavyo wamekwisha kuvisoma darasani. Hivyo kuongeza ujuzi na uelewa zaidi kuhusiana na vile vitu ambavyo vilikiwa vimeelezewa darasani, hivyo kupeana maelekezo na marekebisho mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako katika maeneo ya vimbweta wakiwa na kalamu, daftari pamoja na kompyuta mpakato. Wakifanya majadiliano ya mambo mbalimbali ambayo wameshakwisha kuyasoma darasani, hivyo kuongeza ujuzi zaidi na uelewa kwa ajili ya mambo hayo yanayotumika darasani.

Wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati wakiwa katika darasa maalumu, ambapo wanafunzi hao wakiwa wamevaa nguo mbalimbali na kusuka au kunyoa mitindo mbalimbali ambayo imeruhusiwa, hivyo wakichukua taarifa pamoja na maelekezo kutoka kwa mkufunzi ili kuwasaidia katika shughuli zao za masomo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika eneo la darasa ambalo limetengenezwa katika mifumo ya kisasa na umeme, wakiwa na mwalimu wao ambaye yupo mbele kutoa maelekezo kutokana na picha mbalimbali ambazo wanaziona hivyo kuongeza uelewa katika masomo yao.

Wanafunzi wa vyuoni hupenda sana kufanya majadiliano katika vipindi vyao ambapo huwasaidia kuongeza ujuzi kuongeza uelewa na ujasiri katika kufanya maamuzi na kuendelea na masomo vizuri.

Mwanafunzi wa elimu ya chuo, pamoja na ngazi mbalimbali za elimu ya juu. Huruhusiwa kufanya shughuli za masomo nyakati zote za usiku pamoja na nyakati za mchana. Ambapo kutokana na chuo husika kuweka mipango maalumu na kumaliza masomo mapema, ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi na maendeleo chanya ya wanafunzi katika masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu ambao wanawake pamoja na wanaume, huvaa mavazi mbalimbali wakiwa katika maeneo ya vyumba hivyo na kupewa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali kutokana na kozi ambazo wanazisoma, hivyo mwalimu akiwa anatabasamu akiwa mbele yao anatoa maelekezo kuhusiana na nini ambacho wanapaswa kusoma.

Wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia mtihani, na katika kumaliza muhula wa masomo ufanya mitihani mikubwa ilikuendelea na levo nyingine ambapo wanafunzi hawa ufanya mitihani yao mara baada ya kupita miezi minne na kuendelea.

Wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati wakiwa na tabasamu kubwa, wakiwa wamevaa nguo za sare moja ya kufanana na mwalimu wao akiwa mbele na kutoa maelekezo mbalimbali kuhusiana na vitu ambavyo vimewekwa mbele pale. Hivyo kuwasaidia wanafunzi kuelewa na kuwa makini na kusikiliza kipindi.

Wanafunzi wa elimu ya juu ambao hujihusisha na masomo mbalimbali na kozi mbalimbali kama vile ualimu, udaktari na uhandisi wakiwa katika chumba maalumu ambacho kimesambazwa na vyombo mbalimbali vya sauti ili waweze kumsikiliza mwalimu wao jinsi anavyowafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu hupenda kufanya majadiliano kutokana na mambo mbalimbali ili kuangalia mustakabali wa maendeleo ya masomo yao, hivyo wanafunzi wakiwa na kompyuta mpakato katika maeneo ya vimbweta na kujadiliana na wanafunzi wenzao.

Wanafunzi wa elimu ya juu huruhusiwa kuvaa nguo za aina yoyote ambazo anazihitaji; zile ambazo hazitoharibu taratibu na mipango ya chuo, hivyo huja maeneo ya chuo na kufanya majadiliano pia kufundishwa wakiwa wamevaa nguo mbalimbali, hivyo elimu ya juu haijawabana wanafunzi kufanya mambo ambayo wanahitaji. Pia wanafunzi wanaweza wakajihusisha na shughuli zingine wakiwa wanasoma chuo.

Wanafunzi wa elimu ya juu, chuo kikuu pamoja na vyuo vya kati wakiwa katika darasa maalumu la kupewa ujuzi kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo wanayasomea, hivyo darasa hilo limetengenezwa katika mfumo wa kisasa na kusambazwa mifumo ya umeme, ambapo wanafunzi huruhusiwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile simu pamoja na kompyuta mpakato kwa ajili ya shughuli za masomo.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa katika chumba maalumu cha darasa wakiwa wamevalia barakoa za rangi tofautitofauti, ili kuhakikisha hakuna magonjwa ambayo yanayoweza yakasambaa katika mkusanyiko wa watu hao. Hivyo kufanya shughuli zao za elimu kwa usalama na kuzingatia afya ya kila mmoja pale katika eneo hilo.

Vyuo vingi ambavyo ni vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, vimeweza kutengeneza mfumo maalumu, ambao unawasaidia wanafunzi kuishi maeneo karibu na shule, hivyo kupunguza gharama za maisha mitaani na kufanya shughuli mbalimbali za masomo wakiwa katika maeneo ya shule au chuo.

Mwanafunzi wa kike ambaye anajihusisha na elimu ya ufundi pamoja na elimu ya stadi mbalimbali, akiwa katika chumba maalumu cha maabara akifanya kazi ya mikono baada yakupewa maelekezo na mwalimu wake katika maeneo ya darasa. Mafunzo kwa vitendo yamekuwa ni muhimu sana na yamesaidia wanafunzi kuelewa zaidi kufanya kazi.

Wanafunzi mbalimbali wa mafunzo ya ufundi, wakiwa katika eneo la chumba maalumu cha karakana, na kufanya shughuli za utengenezaji wa vifaa mbalimbali, kama vile; meza, viti pamoja na makabati, hivyo kuongeza ujuzi na ufahamu zaidi. Wanafunzi wa elimu ya mafunzo hufanya shughuli zao na masomo yao kwa njia ya vitendo zaidi vya nadharia.

Wanafunzi wengi wa vyuo vya elimu ya ufundi wakiwa na mkufunzi wao wakipewa maelekezo mbalimbali kwa namna gani wanaweza kutumia vifaa mbalimbali kugundua matatizo ambayo yapo kwenye vifaa mbalimbali vya umeme, hivyo wanafunzi wakiwa katika chumba maalumu cha maabara na kufanya upekuzi na uchambuzi namna gani wanaweza wakagundua matatizo ambayo yanayokuwa kwenye vifaa mbalimbali vya umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika eneo la maabara wakifanya shughuli mbalimbali za utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya umeme, ili kuhakikisha vifaa hivyo vinaweza kufanya kazi vizuri pia wanafunzi wa vyuo hushauriwa kufanya shughuli zao na masomo yao kwenye mfumo wa kisasa na vitendo zaidi, ili kuongeza ufanisi na ujuzi zaidi katika shughuli zao.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa na wakufunzi wao katika kuhakikisha wanapokea yale yanayotoka kwa wakufunzi wao, ili wapate kuelewa vizuri na kufanyia kazi. Wakiwa na kompyuta zao, wakipokea maelekezo maalumu jinsi ya kutumia kompyuta hizo na kufanya shughuli mbalimbali amabzo zinatumia kompyuta.

Wanafunzi wa chuo ambao wanajifunza masomo mbalimbali ya ufundi, wakiwa na mkufunzi wao akiwa awmewasimamia katika chumba maalumu cha maabara, ambacho wanajifunza namna ya kutumia kompyuta kulingana na maelekezo ambayo wamepewa katika madarasa, kulingana na nadharia ya masomo hayo.

Wanafunzi wa vyuo wanaojihusisha na masomo ya ufundi wakiwa katika maabara maalumu na kutengeneza vifaa mbalimbali ili kuendana na soko la ajira, hivyo wanafunzi wengi hushauriwa kusoma kwa vitendo ili kuongeza ufanisi katika ufanyaji wa kazi.

Wanafunzi wa elimu na mafunzo ya ufundi wakiwa katika moja ya eneo la karakana wakiwa wamevalia vifaa maalumu ambavyo vinahakikisha usalama wao kwa macho pamoja na mikono ili kufanya shughulu yao inavyopasika.

Mwanafunzi wa kike akiwa ameshikilia kifaa maalumu cha kutunza na kuhakikisha umeme unakuwa wa kutosha ili kutoharibu mifumo inayotumia umeme, hivyo wanafunzi mbalimbali hujifunza namna ya kutawala mifumo hiyo ya kisasa zaidi katika mifumo mbalimbali.

Wanafunzi waliovalia makoti maalumu kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, wakiwa katika eneo la maabara na kufanya mafunzo ya vitendo, mara baada ya kupata ujuzi wa darasani kupitia nadharia, ambapo wanafunzi hao huongeza ujuzi zaidi baada ya kufanya kazi hizo za vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha kiufundi, akiwa katika duka na karakana maalumu ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya umeme, ambapo wateja huja na kufanyiwa huduma katika karakana hiyo.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa katika chumba cha maabara na kutengeneza vifaa mbalimbali ambavyo vimeharibika na kuunda vingine vipya, ili kuhakikisha wananoa zaidi na kuongeza ujuzi katika masomo wanayoyasomea, wanafunzi wanashauliwa kufanya kazi kwa vitendo ili kuhakikisha kuwa wanafaulu na kuwa na ujuzi mkubwa kuhusina na masomo wanayoyasomea.

Wanafunzi wa kiume waliovalia mavazi maalumu ya eneo la karakana, wakitengeneza vifaa mbalimbali ambavyo vinatumia umeme, ambayo huwasaidia kuwa na ujuzi mkubwa katika kufanya shughuli mbalimbali, ambazo zinzhusiana na eleimu aliyesomea darasani.

Wanafunzi wamafunzo ya ufundi wakiwa na kompyuta katika chumba maalumu cha maabara, wakifanya shughuli mbalimbali mara baada ya kufundishwa kwa nadharia madarasani, ujifunzaji kwa vitendo huongeza ufanisi katika kazi hivyo wanafunzi wengi kushauriwa kufanya mambo yao na masomo kwa mfumo wa vitendo zaidi.

Wanafunzi wakiwa katika eneo la maabara na kufanya shughuli ambazo zinasaidia kuongeza ujuzi katika mambo yao wanaojifunza, hivyo wanafunzi wengi wanaofanya kazi kwa vitendo huwa na uwezo wa kufanya maendeleo na kuweza kufika mbali.

Wanafunzi wa vyuo vya kati na vyuo vya ufundi, wakiwa katika maeneo ya karakana na maeneo ya kazi; wakijifunza kwa vitendo namna ya kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na masomo wanayosomea, hivyo ushauriwa kufanya kazi katika maeneo hayo zaidi ili kuhakikisha wana kuwa na uwezo mkubwa wa kuendesha mifumo mbalimbali ya kazi zao.

Wanafunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi, wakiwa katika sehemu ya darasa maalumu, wakiwa wanajifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali ambavyo vimeharibika na kutengeneza vifaa vingine vipya, ili kukidhi matumizi na mahitaji ya watu mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi, ambao wanajihusisha na shughuli mbalimbali za utengenezaji na urekebishaji wa magari, wakiwa katika eneo la moja ya karakana na kuchukua ujuzi kwa namna gani wanaweza wakatengeneza gari lililoharibika au kuunda gari jipya, hivyo wanafunzi wengi hushauriwa kufanya masomo yao kwa njia ya vitendo ili kuongeza ufanisi na ufaulu.